Daktari wa kinywa aliyevaa tisheti ya bluu pamoja na barakoa, akikagua meno ya mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akipatiwa usaidizi wa kumulikiwa na muuguzi wa kike aliyevaa sare nyeupe.

Mama pamoja na mtoto wanatabasamu, huku wanaangaliana na kusafisha kinywa au meno, kwa kutumia mswaki wenye dawa ya meno.

Daktari wa kinywa akiwa kwenye maabara akifanya operesheni ya ukaguzi wa meno katika kinywa cha mgonjwa aliye lala juu ya meza.

Mandhari yenye mifereji ya maji machafu, kukiwa na hatari ya mmomonyoko wa udongo, nyumba zilizochakaa, miti iliyovunjika na sehemu ambayo si salama kwa binadamu kuishi.

Janga la mafuriko mengi yaliyotuama eneo la barabarani, likizuia wapita kwa miguu na magari kushindwa kuvuka upande wa pili.

Ndoo ndogo iliyotengenezwa kwa chuma kwaajili ya kuhifadhia taka za hospitalini, pembeni kukiwa na boksi dogo la rangi nyekundu ambalo huifadhia vifaa vya kutolea huduma ya kwanza.

Kundi la watu wa aina mbalimbali wakiwa wameketi na wengine wamesimama, wakiwa nje ya jengo kubwa la hospitali na magari ya wagonjwa yakiwa yamesimama.

Mtaalamu wa afya akiwa maevalia mavazi meupe ameketi kwenye kiti, huku mezani kukiwa na kompyuta ya mpakato, daftari pamoja na kalamu. Amezingirwa na vitabu vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwenye shelfu.

Mtaalamu wa afya akiwa amevaa shati jeupe, suruali nyeusi na koti la mikono mirefu linalofika magotini, mkononi amevaa saa nyeusi.

Muuguzi aliyevaa koti jeupe na barakoa, akimpima mtoto aliyekaa kitandani pamoja na mama yake na kurekodi vipimo katika karatasi alio zishikilia mkononi.

Daktari wa meno alievaa koti jeupe akitoa matibabu kwa mwanadada aliye lala katika kiti akipanua kinywa na kuchomwa sindano.

Muuguzi wa kike aliyevaa koti jeupe, Anampima mama mjamzito aliyelala kitandani huku akiangalia maendeleo ya mtoto aliyeko tumboni kupitia skrini ya kompyuta.

Kundi la watu wa rika la jinsia tofauti, wakionyesha furaha kwa kurukaruka na kunyoosha mikono juu, kwakua wameweza kupatiwa huduma nzuri za kiafya.

Wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare, kofia kichwani pamoja na barakoa kwa kinga, wakitoa huduma ya kumchoma mtoto sindano aliyelazwa kitandani.

Mama akiwa ameketi kwenye kiti huku amembeba mtoto mdogo aliyefunikwa kwa mtandio mweupe tabasamu pana likitoka usoni mwake.

Mkusanyiko wa wamama pamoja na watoto wadogo, wakipewa huduma na wafanyakazi wakujitolea ya ugawaji wa maziwa kwa watoto.

Kimiminika cha dawa ya asili, iliyohifadhiwa vizuri katika chupa ya glasi iliyotengenezwa kwa kutumia limao pamoja na vitunguu maji.

Fungu la vitunguu swaumu vilivyokusanywa sehemu moja, kila kitunguu kikiwa na punje ndogondogo zenye maganda ya rangi nyeupe, yanayotumika kama dawa za asili kutibu magonjwa mbalimbali.

Chupa ndogo ya glasi iliyojaaa majani mabichi, na zingine zikiwa na ungaunga. Pembeni kukiwa na chungu kidogo kwa ajili ya kutwangia mizizi au mitishamba.

Vibakuli vya ukubwa tofauti vikiwa mezani. Ndani yake kukiwa na dawa za asili ikiwemo: matunda madogomadogo, unga uliosagwa, magome ya miti pamoja na mizizi.

Kikopo cha plastiki, ambacho kimefungwa kwa siri, chenye unga wa dawa za asili kwa ajili ya tiba ya kienyeji, pamoja na maelekezo ya dawa hiyo, ili kuweza kumsaidia mnunuzi.